Jengo la benki ambalo ina chumba chenye mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma za kibenki, pasipokuwa na muhudumu bali mteja huingiza kadi ya benki kisha neno siri ndo huduma mbalimbali zitaoneshwa ambapo anachagua huduma aitakayo.

Chumba kidogo ambacho kina mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma za kibenki muda wowote, pale ambapo mteja huingiza kadi ya benki kisha kuandika nenosiri ndipo skrini itamuonyesha huduma mbalimbali zinazopatikana, ambapo anachagua huduma anayohitaji.

Bango lenye tangazo la benki ya "equity" ambalo limetengenezwa kwa rangi nyekundu likiwa na maandishi ya rangi meupe; yanayoonyesha kuwa huduma za kibenki zinapatikana kwa kupitia simu ya mkononi mahali popote na muda wowote.

Chumba kikubwa cha jengo la benki ambako kuna wafanyakazi wanaotoa huduma za kibenki walioketi katika madawati, kila mmoja akiwa na kompyuta mezani pamoja na viti vya kukalia wateja ambao wanaohitaji huduma mbalimbali.

Jengo la benki ya eco bank ambalo lina madirisha pamoja na milango, iliyotengenezwa kwa kutumia vyoo vilivyo na mabango ambayo yameandikwa huduma mbalimbali zitolewazo kama vile kutuma pesa, kuweka pesa au kufungua akaunti ya benki na kadhalika.

Baa nzuri na ya kisasa ambayo ina masofa madogomadogo ya kukalia na meza ambazo uhifadhi chupa zilizo na vilevi, pia kukiwa na kaunta ambayo inaviti virefu vya kukalia na vilevi vilivyopangiliwa katika rafu za vioo.

Watu wakiwa wamesimama wengine wakiketi ndani ya baa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa vinywaji vilivyo na kilevi kama vile pombe ambazo zipo juu ya meza.

Mazingira ya baa nzuri na ya kisasa iliyo na viti virefu vilivyopo sehemu ya kaunta pamoja na chupa zenye vilevi, zikiwa zimepangwa kwenye rafu za kioo katika eneo la kaunta.

Mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa ndani ya baa, wakicheza mziki huku wengine wakinywa vinywaji vya vilevi, na kufanya maongezi ya hapa na pale, kukiwa na taa zenye mwanga hafifu wa rangi mbalimbali zinazopendezesha sehemu hiyo.

Mazingira ya baa kukiwa nana kaunta iliyo na meza na viti virefu vyakukalia kukiwa na watu walioketi katika meza wakiwa wanakunywa vinywaji mbalimbali vya vilevi, juu kukiwa kumefungwa rangi tofauti tofauti zinazopendezesha sehemu hiyo

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya gari la rangi nyeupe, pembeni kukiwa na gari la rangi nyeusi, ambayo yanauzwa yametengenezwa katika kampuni ya HYUNDAI.

Mlango wa gari ukiwa umefunguliwa upande wa dereva ndani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile stelingi wa kukata kona sehemu za kukanyagia mafuta pamoja na breki, mshale unaonesha mwendokasi pamoja na ujazo wa mafuta.

Gari lenye uwezo wa kubeba watu wanne likiwa limepakwa rangi na jipya, ambalo limesimama katika sehemu yenye uwazi ya nje gari hilo likiwa linauzwa.

Gari ambalo limefunguliwa milango katika upande wa upande wa dereva kukiwa na msteringi wa kukata kona, sehemu za kukanyagia mafuta pamoja na breki; pia kukiwa na mshale unaoonyesha mwendo kasi na ujazo wa mafuta.

Magari ya aina moja yote yakiwa ya rangi nyeupe, yamepangwa katika mstari uliyonyooka na kuwekwa kwenye eneo lenye uwazi mkubwa. Magari haya yakiwa yanafanyiwa biashara ambayo ni kuuzwa au kukodishwa.

Magari ya aina tofauti yenye rangi ya kijivu ambayo yana uwezo wa kubeba watu wanne, yakiwa katika jengo lenye uwazi mkubwa la maegesho ya magari, ambapo magari hayo huuzwa.

Magari mengi ya aina moja yenye rangi nyeupe yakiwa yamepangana katika msitari ulionyooka, na kuwa katika eneo lenye uwazi mkubwa ambapo magari hayo yanauzwa.

Kijana wa kike alievaa koti la rangi jeupe, akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye jagi na kuweka kwenye chombo cha mteja aliesimama nje ya dirisha dogo la duka hilo.

Mashine ya kisasa unayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa na dirisha dogo , ambalo linabomba linalotiririsha maziwa , pembeni kukiwa na sikrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume alievaa shati la mikono mirefu la rangi jeupe akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, akiwa anasubiri chombo chake cha maziwa alichokiweka ndani ya dirisha kidogo kijae.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja ataingiza pesa kisha kuandika ujazo anaouhitaji kupitia katika vitufe vyenye namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kielektroniki ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo huanza kutiririsha maziwa.

Wateja wakiwa wamesimama nje ya duka dogo, wakijipanga kwa mstari ambapo wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa, yapatikanayo katika duka hilo.

Vijana wakiwa wamesimama katika kibaraza cha duka ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anabonyeza vitufe kuingiza ujazo anaohitaji kisha bomba lililopo ndani ya dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa.

Vijana wawili wa kiume ambao wamesimama mbele ya mashine za kisasa zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu wakiwa wanabonyeza vitufe vyenye namba kuingiza ujazo wanaohitaji kisha bomba huanza kutititisha maziwa.

Kijana wa kike akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba ili kuingiza kiasi anachokihitaji, kisha bomba lililopo ndani ya dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa kwenye chupa ya mteja huyo.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pamoja na vitufe vyenye namba; ambavyo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa anachohitaji.

Kibanda kidogo chenye milango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, kikiwa kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Jengo la ghorofa mbili ambalo lina maduka mbalimbali, mojawapo likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yapatikanayo kutoka kwa mifugo kama vile ng'ombe.

Mteja akiwa amesimama katika mlango wa duka dogo, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng’ombe pamoja na mayai yatokanayo na kuku.

Mwanamke aliyevaa koti refu la rangi nyeupe linalomfika usawa wa magoti, akiwa amesimama katika mlango mpana uliotengezwa kwa kutumia chuma wa duka dogo, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu la rangi nyeupe akiwa anakinga maziwa kwenye kikombe, yanayotoka kwenye bomba ambalo lipo ndani ya dirisha dogo la mashine ya kisasa inayotoa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama ndani ya duka dogo lenye meza ndefu na mlango mpana, juu kukiwa na bango kubwa ambalo lina maandishi yanayoonesha bidhaa zinazouzwa ikiwemo: maziwa, barafu, maji yaliyoifadhiwa katika paketi na bidhaa nyingine.

Kijana wa kike akiwa amesimama kwenye mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kwa bei poa, ukiwa na meza yenye madumu ambayo yana maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja ataingiza fedha kisha kuandika ujazo anaohitaji kwa kutumia vitufe vyenye namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo na mashine hiyo huanza kutiririsha maziwa.

Mashine mbili za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pale ambapo mteja ataandika kiasi anachohitaji kupitia vitufe vyenye namba na kuingiza pesa.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, ikiwa ndani ya chumba ambapo inadirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pale ambapo mteja ataingiza kiasi anachoitaji kupitia kwenye vitufe vyenye namba.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatumika kutoka huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pembeni kukiwa na vitufe venye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na mhudumu, ikiwa imefunguliwa ndani kukiwa na matanki madogo ambayo yanayohifadhiwa maziwa, pamoja na feni inayozunguka ambayo hufanya maziwa hayo kua na ubaridi.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali ambapo mteja huingiza fedha kisha kuandika kiasi cha maziwa anachohitaji ndipo bomba hilo huanza kutiririsha maziwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja huingiza fedha kisha huandika ujazo anaohitaji kutoka katika vitufe vyenye namba ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo huanza kutiririsha maziwa.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, kikiwa na dirisha na mlango ulio wazi ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pia mayai yanapatikana katika duka hilo.

Kijana wa kike akiwa ndani ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa amebeba ndoo ndogo akichuja maziwa na kuweka kwenye chombo cha mteja aliyesimama nje ya duka hilo.

Duka kubwa ambalo linauza maziwa ambayo yamehifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao, zilizopo ndani ya duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pamoja na skrini ya kidigitali yenye vitufe yenye namba ambazo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Vijana wawili wakiwa ndani ya duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe yakiwa yamehifadhiwa kwenye madumu na kuwekwa juu ya meza.

Duka dogo lililo na mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng’ombe, yaliyohifadhiwa katika makopo na maboksi yakiwa yamepangwa kwenye rafu za mbao na mengine yakiwa ndani ya meza.

Kijana wa kiume akiwa amesimama ndani ya duka akiegemea meza. Duka hilo likiwa na mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki ambayo inafanya kazi ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali inadirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa na vitufe vyenye namba ambazo hutumika kuingiza ujazo unayoitaji.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inajiongoza yenyewe kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja ataingiza fedha, kisha kuandika kiasi anachohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba ndipo bomba dogo huanza kutiriirsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu. Bali inadirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pale ambapo mteja ataingiza kiasi anachohitaji kupitia kwenye vitufe vya namba.

Mashine ya kisasa zikiwa mbili ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja ataingiza fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji, kupitia katika vitufe vyenye namba ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ya kieletroniki ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi, ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, bali lna dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pale ambapo mteja ataingiza fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji kupitia vitufe vyenye namba, ndipo bomba hutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Vitanda vizuri vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa pamoja na magodoro yaliyotandikwa na mito ya kuegemea wakati wa kulala, vikiwa vimekusanywa sehemu moja ndani ya jengo kwa ajili ya kuuzwa.

Sofa zuri na la kisasa ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa na mito kwa ajili ya kuegemea na stuli ndogo za kuwekea miguu, yametolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitanda viwili ambavyo vimetengenezwa kwa kuunganisha kitanda cha juu na cha chini, kukiwa na ngazi, ambayo inatumika kupanda kitanda cha juu vikiwa vimetolewa nje sehemu ya uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, kikiwa pamoja na godoro vikiwa vimetolewa eneo la nje kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya chumba ambapo kumekusanywa vitu mbalimbali vya samani kama vile masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali, stuli ndogo kwa ajili ya kukalia na meza za urembo, vyote vikiwa vinauzwa.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe vikiwa pamoja na mito yenye vitambaa vya rangi tofautitofauti, kwa ajili ya kuegemea vikiwa vimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani ikiwa ni pamoja na meza yenye muundo wa duara, inayotumika kwa ajili ya kulia chakula ikiwa ina uwezo kwa kukaliwa na watu wanne, imepakwa rangi ya kahawia na ipo tayari kuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyokusanywa sehemu moja ikiwa ni makabati madogo yaliyo na madroo, meza ya kulia chakula na viti vya kukalia, vilivyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa tofautitofauti vikiwa vinauzwa.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, pamoja na chuma kikiwa kimepakwa rangi nyeusi na kahawia ambapo vimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, vikiunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini, na kupakwa rangi ya kahawia. Pia kukiwa na ngazi inayotumika kupanda kitanda cha juu; vitanda hivyo vikiwa vinauzwa.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, kikiwa pamoja na chaga zimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani, ambavyo vimekusanywa sehemu moja, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti, yakiwa pamoja na mito ya kuegemea, vyote vikiwa vinauzwa.

Mafundi seremala wawili wa kiume wakiwa katika maeneo ya kazi ambapo wanaranda mbao ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile vitanda, makabati, meza na makochi.

Vitu vya samani ambavyo ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula ikiwa na urembo juu yake, kabati ambalo lina droo kwa ajili ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi tofauti tofauti vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa.

Meza iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao yenye mundo wa duara, na nguzo inayoshikilia kwa chini ikiwa imegawanyika katika pande nne ili isiweze kuanguka.

Chumba kizuri ambacho kina vitu mbalimbali vya samani kama vile meza kwa ajili ya kulia chakula, masofa ambayo yametengenezwa na magodoro pamoja na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vitu vyote vikiwa vinauzwa.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi mbalimbali vikiwa na mito midogo ya kuegemea, vimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani, ambavyo ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula na stuli za kukalia, pia kukiwa na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi, vikiwa vinauzwa.

Hoteli nzuri na ya kisasa ambayo ina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, ikiwa ni sehemu ya mapokezi yenye meza iliyo na maua pamoja na makochi, kwa ajili ya kukalia wakati wa kusubiria kupewa huduma.

Mazingira mazuri ya hoteli ya kisasa kukiwa na meza na viti vya kukalia kwa ajili ya kulia, madirisha makubwa yenye vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha. Pamoja na wahudumu waliyovaa mavazi meupe na meusi wakiwa wameshikilia sahani zenye vyakula.

Hoteli ya kisasa kukiwa na mhudumu aliyesimama katika sehemu ya mapokezi, ambapo kuna meza ndogo kwa ajili ya kuwekea vitu mbalimbali na makochi yenye vitambaa vya rangi nyeusi kwa ajili ya kupumzika wakati unasubiri huduma, kukiwa na taa zinazotoa mwanga katika chumba hicho.

Hoteli ya kisasa na inayopendeza ikiwa na vitu mbalimbali vilivyozidi kupendezesha kama picha zilizobandikwa ukutani, meza pamoja na viti vya kukaliwa vikiwa na sahani, vikombe au vinywaji mbalimbali kukiwa na watu wanapata chakula.

Hoteli nzuri na ya kisasa ambayo ina viti virefu katika sehemu ya kaunta, pia kukiwa na meza za muundo wa duara na viti vikiizunguka ambavyo hutumika Kwa ajili ya kulia chakula.

Duka dogo ambalo linauza bidhaa mbalimbali kwa rejareja kukiwa na watu wanaonunua bidhaa hizo, ikiwemo mboga za majani, bamia, ngogwe, mboga, vyombo vya kupikia, plastiki na kadhalika.

Kijana wa kiume akiwa katika duka dogo ambalo linauza vitu vya rejareja, akiwa anapatiwa huduma na msichana ambaye amesimama upande wa pili w ameza. Dukani hapo kuna juisi, soda, maji ambazo zimehifadhiwa katika rafu za mbao.

Mazingira ya sokoni ambapo kuna mkusanyiko mkubwa wa watu, wanafanya biashara mbalimbali moja wapo ikiwepo ni huzaji wa pochi za wamama na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogo.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu wanaofanya biashara mbalimbali, za uuzaji na ununuzi wa bidhaa ambazo, zinatumika katika maandalizi ya mapishi kama vile; kabichi, matango, karoti pamoja na maharage yaliyo katika visado.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa katika mazingira ya soko ambapo wanauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula, kama vile nyanya na vitunguu ambavyo vimepangwa kwa makundi na kutandazwa chini.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika mazingira ya sokoni akiwa ameshikilia gazeti akilisoma. Huku akizungukwa na matunda ambayo yanauzwa ikiwa ni mananasi na ndizi, pamoja na bidhaa zingine zinazotumika katika mapishi kama nyanya na vitunguu.

Wanawake wawili katika mazingira ya sokoni wanakabidhiana mfuko ulio na mboga za majani, kukiwa na meza yenye bidhaa nyingine kama vile viazi nyaya, pilipili hoho pamoja na ndizi zilizotengenezwa juu.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi wanaofanya biashara ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa ambazo zinatumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile nyanya, viazi, vitunguu saumu, pilipili nakadhalika.

Muhudumu wa kike akiwa amevaa fulana ya bluu akiwa ameketi katika ofisi yake, kukiwa na komputa mezani ambayo anaiangalia ofisi hio inatoa huduma ya ukioneshaji wa mikopo midogo midogo.

Mkono ukiwa umeshika mashine ya kieletroniki ya "pesapal" pamoja na kadi ya benki aina ya VISA, ambayo hudumbukizwa kwenye mashine hiyo kisha hufanya manunuzi au malipo ya huduma mbalimbali.

Jengo la ghorofa mbili ambalo kwa chini lina maduka mbalimbali ambayo yanayotoa huduma tofautitofauti. Moja wapo likiwa linatoa huduma za kifedha kwa kutumia simu ya mkononi kama vile: kutoa pesa, kutuma pesa au kulipia bidhaa.

Jengo zuri na la kisasa lililo na chumba chenye uwazi mkubwa, wenye madirisha yenye vioo, ambapo chumba hicho kinapangishwa au kuuzwa ili kufanywa makazi ya watu.

Majengo marefu ya ghorofa ambayo yana vyumba vingi vinavyo pangishwa au kuuzwa, ili kufanya makazi ya watu wanaohitaji kuishi katika eneo hilo.

Duka kubwa na lakisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayotoa huduma mbalimbali mojawapo ikiwa ni mgahawa mdogo ambao una meza na viti vya kupumzikia na kula chakula.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa mbalimbali mojawapo likiwa linauza viatu vya kike na vya kiume ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa mbalimbali, moja wapo likiwa linauza nguo tofautitofauti wa jinsia ya kike, kama vile: magauni, sketi, masweta; ambayo yamening'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na lakisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa mbalimbali, mojawapo ni liliwa inauza nguo za kiume ambapo ni makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yakelina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa mbalimbali, mojawapo likiwa linauza pochi za wadada na mikoba ya mgogoni, pia ikiwa linauza makoti yaliyoning'nizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu. Akiwemo mdada ambaye anachagua bidhaa mbalimbali kama vile mafuta ya kujipaka ambayo yamehifadhiwa kwenye makopo na kupangwa kwenye rafu za mbao za duka hilo.

Duka kubwa na lakisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula vilivyokaushwa na kuhifadhiwa katika paketi na plastiki na kupangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha kutokana na taa zilizofungwa juu likiwa na sakafu safi lililotengenezwa kwa kutumia vigae, kukiwa na wanunuzi ambao wanachagua bidhaa kutoka kwenye rafu za chumba, bidhaa hizo zimetengenezwa kwa plastiki ni mabakuli, sahani, vikombe na kadharika.

Kijana wa kiume akiwa katika duka kubwa na lakisasa ambalo lina mwanga wa kutosha akiwa anavuta kapu ambalo lina matairi kwa chini, duka hilo linauza vinywaji kama vile mvinyo ambao umepangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo mikate iliyofungwa vizuri kwenye mifuko ya plastiki pamoja na unga wa kupikia bidhaa mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwenye rafu za mbao.

Duka kubwa na lakisasa ambalo linauza bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu za mbao yakiwemo matunda kama vile:nanasi na ndizi pia kukiwa na maharage, mahindi na mchele ambavyo vimewekwa katika karai dogo.